Wanaoishi kwenye majumba makuu, ama ya ghorofa, pasipo na mchanga, au pasipo mashamba juu, wana uwezo wa pia kupanda, mimea kama vile mboga. Hii inawezekana kwa kununua paipu spesheli za plastiki na kutoboa mashimo kuweka mchanga ndani na kupanda mimea. Ama kuchukua ndoo, ama chupa za plastiki, kuyatoboa, na kuweka mchanga, na mimea. Yote yanaweza yakamea .

Greenhouse ni vyumba vya kipekee vinavyotengewa mimea spesheli ambayo hayataki miale ya jua vingi ama baridi vingi. Panapotengewa nyumba hizi hutengenezwa na makaratasi spesheli ambayo yanaweza kudhibiti jua kali au mvua mkali au baridi kali. Hii inawezesha mimea ambayo yako ndani kukua kwa utaratibu na kukua vyema na hasa huwa ina mazao mazuri.

Aina ya matunda haya hupandwa kwenye nyumba ya kipekee. Matunda haya huitwa strawberry na huwa yanapenda anga ambayo ni tofauti. Kwa ivo wakulima wengi ili wapate mazao maradufu, huwa wanatengeza nyumba na vijikaratasi. Nyumba ambayo inapata hewa, inapata mwangaza, alafu kisha wanatumia mbolea tofauti tofauti ili kupata mazao. Na mazao hayo yanapangwa vizuri kuwa ata kuvuna inakuwa ni rahisi kwa sababu yana barabara katikati ya mapanzi.

Ukulima wa vyakula tofauti tofauti imechanganywa kama vile mahindi imechanganywa pamoja na maharagwe, imechanganywa na mboga ,na yote haya yanapandwa kwa shamba moja. Na ili kuhakikisha kuwa vyote viko sawa yatakikana kuwa yawe na nafasi kama vile yachimbwe kama vile mtaro ili kuweza kupita, na ata kupisha mkulima mwenyewe akienda kuyatazama na kuangalia wapi kuna kasoro ama kuna mahali itahitajika dawa ama kuongezwa kwa mbolea.

Upanzi wa kidijitali. Unapata kuwa Kuna mimea kadhaa kama vile tikiti maji ambayo yanapenda kupandwa na yanahitaji maji mingi. Ili kuweza kurahisisha kazi, teknolojia Iko na aina mbalimbali ya kuweza kunyunyizia maji kama vile, kutumia paipu inavyotobolewa mashimo madogo madogo ya kutia maji kwenye mimea, mizizi ya mimea. Kuna aina nyingine nyingi lakini hasaa ambayo ni nzuri zaidi ni kutumia paipu ambayo iko na mashimo madogo.

Teknolojia ya upanzi na kumwagia maji kwa mimea. Kuna teknolojia tofauti tofauti ile ya kutandika ama kulainisha karatasi chini kwa udongo, na kuweza kutoboa mashimo na kupanda mimea. Hii ni kwa minajili ya maji yasije mengi yakapita na udongo na kuharibu mimea hio, na hii huwa inaongezamazao, kwa hivo pia huekwa ya kuteremsha maji.